Ni mfumo wa ukulima usiotumia udongo ukijumuisha mabomba mengi ya PVC yaliyopangwa. Mimea midogo inakua kwenye mashimo yaliyotobolewa ,ni njia ya kisasa ya kukuza mazao bila kutumia udongo. Mabomba yamepangwa katika viwango tofauti.

Ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakua bila udongo. Aina mbalimbali za saladi na mimea mingine za kijani zinaonekana kukua kwenye maji. Kuna mabomba ya umwagiliaji na muundo wa chafu unaolinda mimea.

Mfumo wa kilimo cha bustani wima. Mimea imepandwa kwa mabomba meupe yaliyopangwa kwenye ngazi. Chini yake, kuna masanduku ya mimea. Uzio wa mbao unaonekana nyuma, Inaashiria kilomo kidogo cha kisasa.

Bustani ndogo ya mboga iliyotengenezwa kwa mbao. Mimea mingi ya kijani kibichi imepandwa ndani yake. Kuna mfumo wa kumwagiliaji wa matone unaonekana pia kuna pipu ya kukusanya maji ya mvua, inaashiria kilimo kidogo.

Mimea midogo ya kijani kibichi ikikua imeoteshwa kwenye mirija myeupe safi , kila mmea una majani machanga maridadi, mpangilio ni nadhifu sana unaonyesha mfumo wa kilimo wa kisasa.

Mimea midogo ikiwa ndani ya mabomba meupe ikiashiria mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Majani yake ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya. Kila mmea umepandwa kwenye shimo ukifyonza virutubisho kutoka ndani ya bomba. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo.

Chafu kubwa iliyo jaa mimea ya saladi inayo kuzwa kwa mfumo wa ukulima usio tumia udongo. Mimea mingi ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe yenye maji. Kuna safu nyingi za mimea zinazo elekea mbali. Inaashiria kilimo cha kisasa endelevu.

Kundi kubwa la ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamefungwa katika zizi kubwa. Ng'ombe wanalishwa na wanaonekana wengi. Zizi lina miundo ya chuma na mbao. Ni mfumo wa kisasa wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Kuku wengi sana wamejaa kwenye banda kubwa. Wana rangi ya manjano na nyeupe. Kuna mifumo ya kunywea maji yenye mirija nyekundu. Chumba kimepambwa kwa taa.

Wanaume wawili ndani ya shafu ya kisasa . Mimea midogo imepandwa kwenye mistari mirefu . Wanaume hawa wanaonekana wakikagua mimea kwa umakini . Wakevalia nguo za kawaida . Inaashiria kilimo cha kisasa na usimamizi wa mazao.

Rundo kubwa la matunda mabichi ya kahawa yenye rangi kijani, nyekundu na nyeusi yakiwa yamekusanywa. Mikono ya watu inaonekana ikichagua matunda hayo na watu wengine wanafanya kazi nyuma ikionyesha shughuli za mavuno au usindikaji wa kahawa.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu weupe. Kuna nguzo nyingi za mbao zilizoshikilia paa. Juu kuna taa ndefu zinazotoa mwanga. Vilevile kuna vyombo vyekundu vya kulishia kuku na mabomba ya maji yanayokatisha katikati ya banda. Kuku wengi wametapakaa sakafuni.

Chaza. Uyoga wa chaza ukikua kwenye mifuko maalum. Mifuko imetengenezwa kwa nyenzo za asili na imetundikwa. Uyoga unajitokeza kutoka kwenye shimo yaliyotobolewa. Ni mfumo wa kisasa wa ufugaji wa uyoga.

Rundo kubwa vya vitunguu vyeupe, vina rangi zambarau, na zimeenea chini. Mikono miwili inaonekana ikikusanya vitunguu, labda ikiwa inapakia, au kuchagua, kuna mifuko michache iliyo wazi nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa soko, au ghala.

Ng'ombe wengi weusi na weupe wamebanana ndani ya zizi kubwa la kisasa. Baadhi yao wamelala chini, Wengine wamesimama na wengine wamechomoza vichwa vyao kupitia vizuizi. Inaashiria shamba kubwa la kisasa la ufugaji wa maziwa.

Rundo kubwa la vitunguu vyeusi vikimwagwa kutoka kwenye kikapu. Mtu anaonekana akianguza vitunguu hivyo. Nyuma kuna miti na anga la bluu. Vimeundwa na kukusanywa mahali pamoja.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri, lenye mimea mingi ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa mistari mirefu. Kuna mfereji mdogo wa maji, unaopita katikati ukionyesha mfumo wa umwagiliaji. Jembe refu limeegeshwa kwenye udongo karibu na maji. Juu ya mmea kuna jua lililochomoza.

Shamba liliopandwa mimea midogo katika mistari iliyonyooka. Mfumo wa umwagiliaji wa matone inaenea kando na mistari hio. Udongo unaonekana kuwa huru na tayari kwa kilimo. Inaashiria mbinu ya kisasa za kilimo.

Shamba lililopandwa lina mimea mirefu na mabomba ya maji ya blue . Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana karibu na mimea. Udongo unaonekana kuwa mchanga na kuna vifaa vya kilimo. Inaashiria shughuli za kilimo.

Shamba kubwa lililo limwa na mimea midogo iliyopandwa katika mistari mirefu. Maji yamejazana kwenye mifereji kati ya mistari hiyo ikionyesha umwagiliaji. Kuna mabomba mawili zikitoka kwenye mfumo wa maji. Inaashiria kilimo chenye mfumo wa umwagiliaji.

Shamba lililopandwa vizuri, lenye mimea michanga. Mimea hiyo imepandwa kwenye mistari iliyo nyooka, na Kuna mfumo wa umwagiliaji kwa matone kando yake. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. unaashiria kilimo cha kisasa.

Mfumo wa umwagiliaji shambani. Vijidudu vidogo vinanyunyizia maji mimea michanga, yakifanya ardhi kuwa na unyevu unyevu. Mistari ya mabomba ya buluu, inaonekana ikipita katikati ya shamba. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu, na yanapata huduma muhimu ya maji.

Shamba kubwa la mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari iliyonyooka. Mifumo ya umwagiliaji imewekwa kando ya kila mstari. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri Watu wawili wanaoonekana kufanya kazi kwa umbali. Inaashiria kilimo chenye mpangilio.

Shamba kubwa lililolimwa. Mimea ya kijani imejaa sehemu yote na kuna vifaa vya kumwagilia maji vikitawanya maji hewani. Nyuma kuna nyumba mbili za shambani na miti. Anga ni buluu na kuna mawingu machache. Mifumo ya umwagiliaji inafanya kazi nzuri.

Shamba lenye mimea midogo, iliyopandwa kwa mistari. Mfumo huu wa umwagiliaji wa matone imewekwa kando ya kila mstari .Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri. Kuna dalili za matunda kwenye mimea, ikiashiria kilimo cha mazao.

Shamba lililopandwa mimea michanga ikiwezekana mboga. Mimea hiyo imepangiliwa kwenye mistari mirefu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita karibu na kila mstari. Udongo unaonekana kuwa tayari umepandwa na kuna mimea mirefu nyuma.

Shamba lililopandwa vizuri, lenye mistari ya mimea midogo. Mfumo ya umwagiliaji imewekwa kando ya mistari. Kuna miti mikubwa nyuma, na anga linaonekana kuwa jua kali. Linaonekana kama bustani ya mboga iliyopangiliwa.

Shamba kubwa lililolimwa na mimea midogo. Kuna mistari mirefu ya mimea na mifereji ya maji katikati. Maji yanaonekana yakitumika kumwagilia mimea. Kuna mabomba mawili yakitoa maji. Inaashiria kilimo cha mazao.

Shamba lililolimwa kwa ajili ya kilimo. Mfumo wa umwangiliaji wa matone unaonekana ukiwa na mabomba meusi yaliyolazwa kando ya mistari ya mimea midogo. Maji yanatiririka kando ya mistari hiyo. Kwa umbali kuna miti na tanki la maji likionyesha chanzo cha umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa na unyevu.